Waanariadha wamemaliza mbio na tena wamefika mwisho wao. Wamesimama huku wawili wakiwa ni wa kike na wawili wa kiume. Kando ya uwanja kuna mashabiki waliokuwa wakiwashabikia wanapokimbia.

Wanaume wawili walio na ulemavu, wanacheza mpira wa kandanda. Uwanja huu una mchanga mwingi sana. Pia wachezaji hawa ambao ni walemavu wako na vifaa vya kutembea ambavyo wameeka mkononi.

Wanariadha wa baiskeli, wanashikana kwa kuendesha baiskeli. Wamevalia sare zao ambazo zina maandishi ya Kenya. Pia wanaendesha baiskeli moja huku wakiharakisha na kushindana.

Mwanariadha kutoka Kenya anayeitwa Samwel Mshai Kipchumba anakimbia, nwanariadha huyu pia alizaliwa mwaka wa 1999.

Viwete ambao hutumia vifaa vya kutembea wako uwanjani na wanacheza mpira wa kandanda. Wamevalia sare za mchezo huku uwanja huu ukiwa umefanya vumbi.

Hiki ni kitabu cha kiswahili cha watoto. Kitabu hiki kinatumika shuleni kufunza watoto ama pia watoto wanaweza itumia nyumbani kusoma. Ina michoro ambayo husaidia watoto kuelewa haraka.

Huu ni mchezo wa riadha. Watu wanashindana kwenye mbio. Wako uwanjani, huku wakikimbia. Kando ya uwanja kuna watu ambao wameenda kuwashabikia, kila mmoja akishabikia nchi lake.

Hiki ni kitabu cha sayansi ya kompyuta. Ni kitabu cha wanafunzi wa darasa la saba. Kitabu hiki hutumika shuleni na pia nyumbani kwa watoto kusoma, kujifunza na kuelewa kuhusu kompyuta.

Mwanaume mlemavu ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Ameketi huku akiwa amebeba vitabu mkononi. Pia anaonekana kuwa yuko shuleni.

Shule hili lina maua lenye rangi nzuri ambazo zimepangwa kwenye laini. Pia kuna pahali ambapo watu huenda kukusanyika iwapo moto umetokea.

Mtu mlemavu ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu anajifunza kupigana. Ana mwalimu anayemfunza. Huyu mwalimu wake naye akiwa anaweza tembea.

Wachezaji walemavu wanaume wa mpira wa kandanda wamesimama huku wamevalia sare zinazofanana za mchezo, wamesimama wakiwa na vifaa vyao vya kutembea, kwenye mstari huku wakipigwa picha.

Kuna mchoro kwa ukuta unaoonyesha umuhimu wa maji. Kuna maandishi pia yanayoonyesha pahali ambapo watu hupata maji, na matumizi ya maji mbalimbali. Watu wanahimizwa kunywa na kutumia maji masafi.

Hili ni darasa na darasa hili lina vitabu, viti, na kabati pahali ambapo wanafunzi wanaekea vitabu. Kwenye ukuta kuna michoro ambayo husaidia wanafunzi kusoma.

Hapa ni shuleni. Kwenye shule hili kuna meza kuna tarakilishi ambazo zimepangwa vizuri. Pia kuna vitabu ambavyo hutumika kusoma ama kufunza.

Darasa hili lina viti na pahali pa kuandikia na viti hivyo vimepangwa kwenye laini vizuri huku katikati ya viti kukiwa na nafasi ya kupitia. Pia kuna tarakilishi ambazo zimeekwa juu ya meza.

Wanariadha wanashindana mbio huku wamefunikwa macho. Wanariadha hawa wamevalia nguo ambazo zina majina ya nchi yao mbele yao, pia wanariadha hawa wanakimbia huku mmoja wao anainua mikono juu.

Shule hii ni la ghorofa. Lina mazingira masafi sana, huku maua yamepandwa kwenye laini na tena yamepaliliwa vizuri. Mlango ya madarasa yamefungwa.

Hapa ni uwanjani na kwenye uwanja huu kuna mwanaume anayeitwa Samson Ojuka, ambaye anacheza mchezo wa kuruka. Anaruka huku akiangukia mchanga.

Darasa hili lina ubao wa rangi nyeupe. Kwenye ubao kuna maandishi ambayo yanafunza watoto kuhusu herufi ndogo na jinsi ambavyo hutamkwa.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha watoto wadogo. Kitabu hiki kimeandikwa lugha ya kingereza. Pia kina michoro mingi sana, ambayo husaidia watoto kuelewa haraka.

Hapa ni shuleni. Shule hii kuna tarakilishi juu ya meza. Tarakilishi hii ina maandishi nyuma ambayo yanasema kuwa kuitumia ni kwa ajili ya masomo peke yake.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili , kitabu hiki kinaitwa Ayubu Mashakani. Ni kitabu cha watoto wa shule ya msingi cha kusoma na kujifunza Kiswahili , linatumiwa shuleni ama pia nyumbani.

Hili ni nyumba la ghorofa. Ghorofa hili ni tatu ikienda juu. Kuna milango ambayo yamepangana kwenye laini pia kuna maua yamepandwa vizuri sana.

Hiki ni kitabu cha watoto kinachotumika kufunza kuhusu usafi. Kitabu hiki kina michoro ambayo huambia watoto jinsi ya kunawa na kuwa wasafi.

Wanariadha wamemalizia mbio zao na wamesimama kupigwa picha. Kuna mmoja wao ambaye amechoka na ameshikiliwa na wenzake. Pia wamevalia nguo ambazo zina majina ya nchi yao mbele yao.

Hili picha linaonyesha ama linatangasa humuhimu wa kutakaza msitu watu wanaimizwa kukinga misitu kwa sababu msitu ni pahali wanyama pori huishi na wanyama wanafaa kukingwa.

Huu ni kwenye uwanja. Uwanja huu una pahali ambapo watoto huchezea. Pahali hapa panaweza kuwa shuleni au hata nyumbani. Watoto huenda kucheza na kufurahia.

Darasa hili lina viti vimepangwa mbele ya meza vizuri sana kwenye laini. Viti hivyo ni vyenye rangi nyeupe na vimewekwa mbili mbele ya meza moja.

Darasa hili lina makabati ambayo watu ama wanafunzi hutumia kupanga vitabu. Pia kwa ukuta kuna maandishi na michoro ambayo husaidia wanafunzi kusoma.

Shule hili ni shule la upili na darasa limefungwa. Katika ukuta, kuna michoro ya somo la dini. Mchoro hiyo inafaa kusaidia watoto kujifunza.

Shule hili ni safi sanaa na ni maua mengi sanaa yamepangwa kwenye laini. Pia, kuna viti ambavyo vimepangwa mbele ya darasa na meza, huku milango ikiwa yamefunguliwa ya darasa.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha watoto. Kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya kimombo. Pia yana michoro ambayo yanasaidia mtoto kuelewa anachokisoma.

Hili ni darasa, na kwa darasa hili kuna maandishi kwenye ubao. Maandishi yaliyo kwenye ubao yanaonyesha siku za wiki kuanzia Jumapili hadi Jumamosi, yameandikwa na kuekwa vizuri kwenye ubao.

Wanariadha wanashindana kwenye mbio. Mmoja ni wa Kenya huku mwingine ni msaidizi. Huyu wa Kenya baye amefunika macho yake huku akikimbia.

Katika shule hili la chekechea kuna misauti na misamiati ambayo yameekwa ukutani, kusaidia watoto kusoma na kuelewa kwa urahisi.

Biki wa Kenya wanatembea kwa pamoja huku wakiwa wamefurahia, kuna wawili ambao ni walemavu, alafu kisha wote wamevalia nguo nyekundu, wakiwa wamebeba vitu mkononi ambapo vimeandikwa TEAM LKENYA.

Hiki ni kitabu cha kiswahili cha watoto wa darasa la pili. Kitabu hiki kina michoro nyuma yake. Kitabu hiki husaidia watoto kusoma shuleni na hata nyumbani.

Huu ni mtihani wa mtoto wa shule ya msingi, ni mtihani wa dini. Mtoto huyu ameulizwa maswali na anajibu huku akiandika jibu sahihi, amepewa maksi .

Hili ni tarakilishi na tarakilishi sana sana hutumiwa nyumbani, shuleni na pia ofisini, shuleni na wanafunzi kusoma na hata walimu kufunza, afisini hutumiwa kufanya kazi

Hiki ni kitabu cha watoto wa darasa la nne. Kitabu hiki ni cha kusoma lugha iliyo ya France . Nyuma ya kitabu kuna watoto ambao wamechorwa wakiruka kwenye kamba.

Vitabu vya darasa la saba vimepangwa. Ni vitabu vya aina moja na ni vya somo la sayansi ya komputa. Pia ni vitabu ambavyo hupeanwa bure na serikali ya Kenya.

Darasa hili lina sanduku na kuekea vitabu, pia lina viti vya kukalia. Kwenye ubao kuna michoro na maandishi ambayo wanafunzi wanasoma. Viti vimepangwa vizuri kwenye foleni vikiangaliana.

Hapa ni kwenye darasa la chuo kikuu. Darasa hili lina viti na pahali pa kuandikia. Viti hivi vimepangwa kwenye laini vizuri huku pia kuna tarakilishi ambazo zimewekwa kwa meza.

Hiki ni kitabu cha watoto cha kusoma na kujifunza kuandika, lina michoro ili kusaidia watoto kuelewa kwa njia ya haraka, pia kinaweza tumika shuleni ama nyumbani.

Msichana anaogelea kwa ajili ya kushindana. Watu wanakuwanga wakishindana kwa kuogelea. Wanaangalia wakati wa kuogelea. Msichana huyu anafanya zoezi.

Hili shule lina madarasa mengi sana. Madarasa haya yamepangana vizuri kwenye laini huku katika ukuta kuna michoro mbalimbali. Michoro hizi husaidia wanafunzi kusoma na kuelewa kile wanachofunzwa. Pia ukiangalia mazingira kuna maua ambayo yamepandwa vizuri na yanaonekana vizuri.

Hapa ni shuleni na kwenye shule kuna darasa na kwenye ubao kuna maandishi. Haya ni masomo ya kidini na ubaoni kuna tarehe ambao umeandikwa. Pia kuna swali lililo kwenye ubao.

Darasa hili lina vitu mingi. Kuna viti pahali ambapo wanafunzi hukalia wanapofunzwa pia wanapahali pa kuweka vitabu. Madirisha yamefunguliwa ilikuwe na mwangaza mwingi ndani ya darasa.

Tarakilishi liko darasani juu ya meza. Tarakilishi hili hutumiwa na wanafunzi wakati wa kusoma, kujifunza vitu mbalimbali. Wanafunzi hufunzwa kutumia tarakilishi, na walimu wao wa somo la kompyuta sayansi.

Nyumba la ghorofa limejengwa na linaonekana vizuri, jumba hili lina milango tatu ambazo zinaangalia pande moja, pia uwanjani kuna maua ambayo yamepandwa.

Mwanariadha anayeitwa Wesley Kimeli Sang' anatokea Kenya. Na pia alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Ni mwanariadha ambaye ako na shida ya mkono wa kulia. Mkono wake ni uchungu, lakini bado ywakimbia.

Viwete wako uwanjani kwa ajili ya kucheza mpira. Viwete hawa wana vijiti vyao vya kutembea, huku pia kuna kocha wao ambaye si kiwete ambaye anawaagiza cha kufanya.

Mchezaji anayeitwa Hellen Wawira, anafanya mchezo wa kubeba chuma. Mchezaji huyu anatoka Kenya, na ni wa kike, pia alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisaini na mbili.

Hili ni karatasi la mtihani la mtoto. Mtoto huyu alipewa mtihani wa hesabu na ameufanya vizuri na kupata kila kitu alichopewa. Mtoto huyu anaonekana kuwa mwerevu.

Huku ni darasani na kwenye ukuta, kuna michoro na maandishi. Michoro hizi husaidia watoto kusoma na kukumbuka walichofunzwa. Pia kwenye ubao kuna maandishi na kuna zoezi ambalo limepeanwa.

Darasa hili ni safi sana, kwa ubao kuna maandishi yaliyoandikwa. Pia darasani, kuna viti vilivyopangwa kwenye laini vizuri. Pia kuna pahali pa kuwekea takataka.